Hapo tunaona mtu akiwa kwenye mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Anaonekana akiwa na vifaa vya kazi mezani kama simu, daftari na kompyuta nyingine pembeni. Kwenye skrini kuna watu kadhaa wakishiriki makutano huo kwa njia ya video. Hii inaonyesha mazingira ya kazi au kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke amekalia chini akielemea ukuta huku akiwa ameshikilia kompyuta yake akitazama kitu kwa makini. Amevaa gauni la maruni lenye mapambo ya kushonwa, limejaa madoadoa ya rangi ya krimu na chokoleti na pia amevaa pete za fedha.

Mwanaume na mwanamke wamekalia meza kando ya kila mmoja, wakitazama Kompyuta na kusoma. Pia kuna kitabu ya rangi jeusi juu ya meza. Mwanamke amevaa top ya rangi ya jeusi na mwanaume amevaa t-shirt nyeupe akishikilia kalamu mkononi. Mbele yao kupitia dirisha, kuna jengo refu na miti.

Kuna kompyuta inayoonyesha masomo ya mtandaoni kwenye monitari na kwa nyuma kuna mandhari ya rangi ya samawati.

Mama anamsaidia mwanawe kufanya kazi yake ya muungano. Pia juu ya meza una vitabu vichache, taa na uchungu cha ua na kuwa hilo lina rangi ya kijani.

Tunaona watoto wadogo wakikaa sakafuni darasani. Wamepanga mstari. Wanaonekana kuwa na furaha, watoto wawili kati yao wameinua mikono juu labda kujibu swali. Mwalimu wao ambaye anaonekana sehemu ya mwili tu, ameketi mbele yao kuwaongoza katika somo. Mazingira ya darasa yaonekana ya kupendeza na rangi nyingi na kuna mapambo na vifaa vya kujifundisha. Nyuma yao inaonekana kama darasa la elimu ya awali.

Mama anamskiliza mwanawe mwenye mahitaji maalum anapojaribu kumweleza kile anachokiona kwenye kompyuta iliyoko kwenye meza ya kusomea. Naye anampa umakini wake kwa kile anachoeleza. Pia katika mandhari yao ya nyuma kuna ua la kijani.

Mwalimu anampa mwanafunzi elimu ya mahitaji maalum, huku mtoto anajaribu kusoma. Kuna vitabu kwenye rafu na kalamu imewekwa kwa bati juu ya meza. Pia kuna fremu ukutani. Nyumba hiki kimepambwa vizuri.